Mtu amevalia mavazi maalum ya kujikinga, suti jnyeupe na glavu. Anatumia pampu ya kunyunyizia dawa kwenye mimea shambani. Mavazi haya maalum yanalinda afya yake kutokana na kemikali hatari anazonyunyizia mimea. Hii ni njia muhimu dhidi ya kujikinga madhara ya afya.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia sare anashughulikia mtoto kwa uangalifu. Mtaalamu huyu anaonekana akimwangalia mtoto huyo kwa karibu kuhakikisha usalama wake. Mazingira yanafanana na chumba cha hospitali ikionyesha umuhimu wa utunzaji wa afya ya watoto wachanga.

Wanawake wawili wamesimama karibu na gari kubwa wakiwa amevalia barakoa na glavu za kujikinga, wanaonekana wamevaa sare zinazofanana na gari lina nembo la shirika fulani, mavazi yao yanaonekana kuwa ni wanafanyakazi inayowahusisha afya ya umma ambapo tahadhari maalum inahitajika.

Mkononi umevaa glavu ukishika chupa ya dawa na sindano. Dawa inachotwa kwa ajili ya chanjo au matibabu. Vyombo hivi ni muhimu sana kutoa dawa kwa wagonjwa na pia kulinda afya.

Chupa ndogo mbalimbali, zilizojaa Vitamini na virutubisho zimepangwa. baadhi vina alama ya Vitamin D. Bidhaa hizi, zinatumika kuboresha afya na kusaidia mwili kukaa imara.

Mizizi na dawa za kienyeji zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna mitungi yenye unga wa mimea na mitungi yenye viungo vingine vidogo. Hizi ni bidhaa zinazotumika kutibu magonjwa na kuimarisha afya ya watu.

Mtu anapokea chanjo mkononi na wengine wamepanga foleni nyuma, chanjo ni muhimu sana katika kuzuia magonjwa na kulinda afya ya jamii nzima, utaratibu huu unaonyesha jitihada za kulinda afya ya umma dhidi ya magonjwa mbalimbali kuhakikisha usalama wa kila mmoja.

Barabara imejaa maji ya mafuriko, magari na bodaboda yanapita kwa shida. Mafuriko huleta hatari za kiafya, kama magonjwa ya maji machafu. Ni muhimu kuchukua tahadhari kujikinga na magonjwa haya.

Eneo la makaazi limeharibika vibaya, magofu yametapakaa. Watu wamekusanyika hapo. Hali hii huleta hatari kubwa za kiafya, kama majeraha na magonjwa. Msaada wa haraka wa afya unahitajika.

Watu watatu wamebeba vifurushi vya zip line na vyombo vya msaada. Hii inaashiria usafirishaji wa bidhaa muhima za afya au matibabu. Uwasilishaji huu ni muhimu kuboresha upatikanaji wa huduma za afya na pia kuokoa maisha.

Mama amemshika mtoto wake mchanga hospitalini akionyesha upendo mkubwa. Mtoto amefunikwa vizuri. Vifaa vya matibabu viko karibu. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya kwa mama na mtoto.

Kundi kubwa la nzige. Zimefunika mahindi shambani likiharibu mazao. Hii huleta uhaba wa chakula na kuathiri afya ya jamii. Ni muhimu kuwadhibiti kulinda usalama wa chakula.

Mtaalamu amevaa suti maalum, akichukua sampuli kutoka kwa ng'ombe. Shughuli hii inafanyika kuzuia kuenea kwa magonjwa. Upimaji wa afya ya mifugo ni muhimu kulinda afya ya umma.

Barabara imejaa maji ya mafuriko. Gari linapita kwa shida. Mafuriko huleta hatari kubwa za kiafya kama vile magonjwa ya maji machafu. Ni muhimu kuchukua tahadhari kujikinga na magonjwa.

Mtu amevaa maski akiosha mikono yake kwenye kituo maalum. Kituo hicho kina maji na sabuni, hii inaonyesha umuhimu wa usafi binafsi katika kuzuia magonjwa na pia kulinda afya.

Watu wawili wanajitahidi kuvuka barabara iliyojaa mafuriko, kwenye pikipiki. Mafuriko huleta hatari za kiafya, kama magonjwa ya maji machafu na kuzuia upatikanaji wa huduma za afya. Ni muhimu kuchukua tahadhari.

Mtoaji wa huduma ya afya ameketi na mtoto akifanya uchunguzi au kujaza fomu. Amevalia barakoa na ana vifaa vya matibabu. Hii inaonyesha utoaji wa huduma muhimu za afya kwa watoto.

Mfanyakazi wa afya amevaa barakoa akiongea na mtu mwingine kwenye dawati. Kuna dawa ya kusafisha mikono mezani, hii inaonyesha umuhimu wa kushauriana na wataalamu wa afya na umakini wa usafi katika vituo vya afya.

Mtu amevaa koti la manjano akitembea kwenye maji mengi yaliyosimama. Hali hii inaonyesha changamoto za afya zinazoweza kuja kutokana na maji machafu au yaliyotuwama, kama vile magonjwa. Tunahitaji mazingira safi kwa afya bora ya jamii.

Mlango wa hospitali ya kaunti ya Ahero umejaa maji ya mafuriko. Jengo la hospitali linaonekana. Hali hii inaonyesha changamoto zilizo athiri utendaji wa hospitali na upatikanaji wa huduma za matibabu.

Kikundi cha madaktari wako chumba cha upasuaji wakifanya matibabu . Wote wamevaa sare za upasuaji na kofia za kujikinga. Hii inaonyesha utoaji wa huduma muhimu za afya hospitalini.

Chupa ndogo ya dawa imeandikwa rubela. Karibu ni sindano na vitu vingine vya hospitali. Vifaa hizi hutumika katika hospitali au vituo vya afya kutoa matibabu au chanjo. Chanjo ni muhimu sana kwa kuzuia magonjwa na pia kuimarisha mwilini.

Ndani ya gari la kubebea wagonjwa. Kuna machela katikati na vifaa vya matibabu vimepangwa kando. Inaonyesha umuhimu wa usafiri wa haraka kwa wagonjwa.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akichunguzwa. Madaktari wawili wa meno wanafanya matibabu wakiwa wamevaa barakoa na glavu. Inaonyesha umuhimu wa huduma za afya ya meno.

Boxi na chupa ya dawa iko mezani. Hii ni dawa ya chuma chenye nguvu nyingi. Kila dosi ni kidonge kimoja tu kwa siku. Chupa ina vidonge mia moja na ishirini vinavyosaidia afya. Huduma hizi huimarisha afya ya mwili.

Daktari mwanaume amevaa koti nyeupe anamhudumia mgonjwa. Mgonjwa ni mwanamke amevaa nguo nyeupe. Amekaa katika kitanda. Daktari anafanya kazi yake, hii inaonyesha umuhimu wa afya. Watu wanapata matibabu wakiumwa. Ni muhimu sana kuwa na hospitali na madaktari hutoa huduma ya afya.

Jengo lililoanguka na uokoaji ukifanya kazi. Hali hii inahusiana na afya kwa sababu kuna majeruhi wanaohitaji matibabu hatari ya magonjwa kutokana na vumbi na uchafu na athari ya kisaikolojia kwa walioathirika.

Sanduku la dawa za respatal tablets 4 mg na paketi mbili za vidonge vya kijani. Dawa hizi ni muhimu kwa matibabu mbalimbali zikionyesha sehemu ya sekta ya afya.

Daktari wa macho aliyevalia koti nyeupe anachunguza jicho la mgonjwa kwa kutumia kifaa maalumu ,hii inaonyesha huduma muhimu za afya za macho .

Mtu anashika vidonge vingi vya dawa. Kuna pakiti za poda pia. Ni kama vifaa vya matibabu au miunzi ya dawa. Hii ni kuhusu afya kutibu magonjwa.

Mtaalamu wa afya anampa mtoto mchanga dawa huku mama yake akimshikilia. Mtoto amelala akipokea matone ya dawa mdomoni. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya kwa watoto wachanga na kinga dhidi ya magonjwa.

Mtaalamu amevaa koti jeupe, ameketi akichunguza kifaa mkononi. Ana taa ndogo kichwani akifanya kazi kwa umakini. Meza yake ina vifaa. Watu wengine wako nyuma. Hii ni huduma muhimu ya afya.

Muuguzi anampa mtoto mdogo dawa huku mzazi akimshikilia. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya kwa watoto ama chanjo na matibabu zinazopatikana hospitalini.

Mkulima amevaa nguo za kujikinga akipiga dawa shambani. Anatumia mashine ya kupulizia. Hii inaonyesha jinsi wakulima wanavyojali usalama wa mazao. Dawa hizi husaidia kulinda mazao yetu na kuhakikisha chakula salama kwa afya yetu.

Chupa ndogo ya chanjo ya polio ikiwa na maandishi Poliovac. Chanjo ni muhimu kwa afya, hasaa kwa watoto. Kusaidia kupambana na magonjwa hatari na kulinda jamii.

Mwanamume anapokea sindano mkononi kutoka kwa mtoaji huduma ya afya. Wote wamevaa barakoa na nguo za kujikinga. Hii inaonyesha utoaji wa huduma muhimu za afya kama vile chanjo.

Mwanamke amelala kwenye kiti cha daktari wa meno, huku akipokea matibabu ya meno kwa kutumia kifaa cha buluu cha mwanga. Hii inaonyesha huduma za afya ya meno na umuhimu utunzaji wa kinywa.

Mtaalam amevalia suti maalum ya kinga akipuliza dawa sakafuni. Anatumia kifaa cha kubeba mgongoni chenye dawa ya kuua vijidudu. Kazi hii ni muhimu kwa usalama ya afya ya umma, kuzuia kuenea kwa magonjwa na kudumisha usafi.

Mwanamke amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amevaa miwani ya kinga. Daktari wa meno amevalia barakoa na miwani maalum akifanya matibabu ya meno kwa kutumia kifaa cha mwanga. Inaonyesha huduma za afya ya meno zinazotolewa kwa ungalifu na vifaa vya kisasa.

Boksi ndogo vya chanjo vimewekwa. Zimeandikwa measles, mumps and rubella vaccine . Ni muhimu kwa afya ya uma n akinga dhidi ya hatari.

Mzee amevaa barakoa akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, mhudumu huyo pia amevaa barakoa, hii inaonyesha juhudi za chanjo kwa jamii hasa wazee ili kulinda afya ya umma na kuzuia magonjwa.

Chupa ndogo ya dawa imeandikwa measles, mumps rubela vaccine . Hii ni chanjo. Lengo kubwa la chanjo hili ni kuzuia watu hasa watoto wasipate magonjwa haya. Hii ni mkakati muhimu wa afya ya uma.

Mtu anasukuma toroli kwenye barabara yenye maji na tope. Magari na ambulensi pia yako. Hii ni changamoto za afya ya umma inayohitaji mazingira bora kwa ustawi wa jamii.

Daktari yuko hospitalini na vifaa vya matibabu. Anashikilia kitu kama mpira, inaonyesha sehemu ya matibabu au jinsi ya kusaidia mgonjwa kupumua.

Wazima moto wawili wanapambana na moto mkubwa wa kichaka, hali ya moto huleta hasara mkubwa wa afya kutokana na moshi, majeraha na uharibifu wa mazingira.

Mfanyakazi wa afya anaparkia dawa. Hii ni kazi muhimu katika sekta ya afya, kuhakikisha madawa yanafikia wagonjwa na jamii nzima kwa ajili ya matibabu.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevaa fulana za usalama, wamekusanyika karibu na chombo cha kusafisha maji au kunawia mikono. Mfumo huu unaonyesha umuhimu wa afya ya jamii na usafi wa mazingira.

Chupa za dawa na sindano ziko mezani. Chupa moja ina lebo ya chanjo ya homa ya manjano. Vifaa hivi hutumika kutoa huduma za matibabu. Hii inaonyesha umuhimu wa chanjo na kinga kwa afya ya jamii.

Mkono umeshikilia chupa ndogo la dawa na sindano, ikionyesha maandalizi ya kutoa chanjo au dawa. Ni sehemu muhimu ya huduma za matibabu ya afya umma.

Mtu amevaa koti jeupe kama daktari. Ameweka ama kutoa kitu katika boksi kubwa ambapo kuna zingine nyuma yake. Kulingana na mazingira inaweza kuwa inahusiana na utafiti wa magonjwa ama utayarishaji wa vipimo.

Mfanyakazi wa afya anatoa sindano labda chanjo, kwa mtu aliyeketi. Inaashiria hudumu za kinga na chanjo ambazo ni muhimu sana kwa afya ya jamii na kuzuia magonjwa.

Tukio la ajali mbaya ya lori na magari mengine barabarani. Watu wamekusanyika kutazama. Hali hii inahitaji huduma za haraka za afya na uokoaji.

Mwanamume amevaa koti jeupe na glovu akichunguza vifaa vya maabara na mirija ya sampuli. Hii inaonyesha kazi muhimu ya uchunguzi wa kimatibabu na utafiti wa afya.

Shirikiana la afya alimtoa chanjo kwa watoto wadogo, mtaalamu ameshika mtoto na mwingine akitoa chanjo kwa uangalifu, wazazi wako karibu wakifuatilia, hii inaonyesha umuhimu wa chanjo katika kuzuia magonjwa na kulinda afya ya jamii.

Mtu anashikilia chupa mbili za dawa mkononi mwake akizionyesha kwa wazi. Inaashiria umuhimu wa dawa na matibabu katika kudumisha afya na ustawi wa binadamu.

Mkono wenye glavu ya kijani unashika chupa ya chanjo ya MMR na sindano. Hii inaonyesha umuhimu mkubwa wa chanjo kwa afya ya watu wote, ikisaidia kuzuia magonjwa hatari na kulinda jamii.

Mfanyakazi wa afya amevaa vilemba akichunguza mtoto mchanga anayeshikiliwa na mama yake. Wote wanaonekana wakishirikiana katika ukaguzi wa afya ya mtoto, ikionyesha umuhimu wa huduma za afya ya mama na mtoto.

Maji mingi ya mafuriko yamefunika barabara magari na pikipiki zikipita kwa shida. Hali hii inaweza kuleta magonjwa ya maji machafu ikiathiri afya ya jamii. Ni muhimu kuwa makini na kufuata ushauri wa kiafya wakati wa mafuriko.

Mwanamume anamnyoosha mwanamke mguu yule amelala chini amefunikwa, ni kama mazoezi ya viungo kumnyoosha misuli. Hii ni kuhusu afya na tiba mwilini.

Watu wawili wamevalia mavazi maalum ya kujikinga. Wanashughulikia mapipa ya kemikali. Mavazi haya huwakinga na hatari. Hii inahusu afya na usalama kazini.

Mwanasayansi anafanya kazi maabara akichunguza sampuli kwa makini. Yaonyesha umuhimu wa utafiti wa kisayansi katika afya unaosaidia kupata njia mpya za kutibu magonjwa na kuboresha afya za watu.

Mtaalamu wa afya anamsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya mwili, huduma muhimu sana katika sekta ya afya. Inasaidia watu kupona na kuishi maisha yenye afya bora baada ya matatizo.

Daktari wa meno amesimama nyuma ya mgonjwa aliyenyolewa kichwa. Mgonjwa ametabasamu na kuonyesha dole gumba, akionyesha kuridhika na huduma za afya ya meno.

Mabuyu kadhaa yamewekwa chini mengine yamepambwa kwa shanga. Mabuyu hutumika kuhifadhi maji ,maziwa au dawa za asili. Inaonyesha ni njia za kitamaduni za kujikinga na magonjwa na kuhifadhi afya.

Mtu amevaa nguo za kitamaduni na barakoa. Anapokea sindano mkononi kutoka kwa mfanyakazi wa afya aliyevaa sare ya unicef. Hii inaashiria kampeni muhimu ya chanjo au huduma za afya zinazotolewa kwa jamii.

Mtoaji huduma ya afya ana andaa sindano kwa umakini mkubwa. Amevalia sare na kofia. Kuna mama na mtoto nyuma yake. Hii inaonyesha utoaji wa huduma muhimu za afya kama vile chanjo.

Muuguzi anamshika mtoto mchanga kwa upendo, wakiwa ndani ya chumba cha hospitali. Amevalia sare za pinki akitoa huduma muhimu kwa mtoto. Hii inaonyesha umuhimu wa afya ya mama na mtoto katika sekta ya afya.

Mwanamke anamuhudumua mwanamke mwingine. Anamshika mkono. Muhudumu amevaa sare nyeupe. Wako ndani labda kliniki. Hii ni kuhusu huduma ya afya.

Watu wawili wanatembea kwenye ardhi kame, wakiacha nyuma mzoga wa mnyama aliyekufa. Hali hii inaonyesha athari mbaya za ukame ambazo huhatarisha upatikanaji wa chakula na afya ya binadamu na pia wanyama.

Chupa moja imeandikwa yellow fever vaccine . Kando ni sindano na chupa zingine. Hizi ni vifaa zinazotumika katika matibabu na kinga ya magonjwa. Chanjo hutolewa na kusambazwa kupitia hospitalini, kliniki au programu ya afya za kiseriekali au mashirika.

Mwanamke anatembea kwenye ardhi kame akiwa amebeba mtoto mgongoni na kibuyu kubwa la maji la njano. Hali hii inaonyesha changamoto za kupata maji safi na salama ambayo ni muhimu kwa afya ya jamii hasa katika maeneo kame.

Wanawake wamekusanya maji safi kwenye kituo kidogo cha umma. Yaonyesha umuhimu mkubwa wa maji safi kwa afya ya jamii, kuzuia magonjwa na kuleta ustawi.

Watoa huduma wa afya wanahudumia watoto wachanga kwa makini katika wodi maalum, wakitumia vifaa vya kisasa. Hii inasisitiza umuhimu wa huduma za afya na watoto na kujitolea kwa wataalam wetu.

Chumba cha upasuaji. Madaktari na wauguzi wanafanya kazi karibu na mgonjwa. Vifaa vya matibabu vipo karibu. Huduma muhimu za afya na utaalamu wa matibabu.

Mwanamke na mwanamme wameketi. Wanashika mtoto mchanga. Mtoto amevaa kofia nyekundu. Wako hospitalini. Hii ni kuhusu afya ya uzazi na mtoto mchanga.

Watu wengi wamekusanyika nje, wengi wakiwa wamevaa barakoa. Hii inaashiria mkutano wa afya ya jamii au kampeni ya afya ya umma, ikionyesha umuhimu wa kujikinga na magonjwa.

Chupa ya dawa ya chanjo na sindano viko tayari. Chanjo ni hatua muhimu katika afya ya umma, kusaidia kuzuia magonjwa, na kulinda jamii nzima kutokana na maradhi.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa na sare, akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani hospitalini. Mgonjwa anaunganishwa na vifaa vya matibabu. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za hospitali na utunzaji wa wagonjwa.

Mwanamke anachuchuma chini karibu na kibuu ya maji. Usoni mwake anaonekana amefurahi sana. Mazingira yanaonekana ni ya kijiji. Nyuma yake ni kamba ya nguo imeanikwa. Maji safi ni muhimu kwa afya njema.

Wanawake wawili, mmoja amevaa nguo ya kazi nyekundu na nyeupe, labda yeye ni mfanyakazi wa hospitali. Mwingine ameketi kama mgonjwa. Kuna chupa za dawa mezani. Inawezekana mfanyikazi huyu anatoa ushauri au maelezo kuhusu dawa au afya.

Watu wengi wamesimama pamoja wakiwa wamevaa barakoa. Baadhi yao wanashikilia vyeti au karatasi rasmi. Mifuko ya misaada iko miguuni mwao. Huu ni uhamishaji muhimu kwa afya ya jamii.

Wanawake wamebeba maji kichwani, wamebeba vyombo vikubwa vya maji, labda wako katika kijiji au mahali pakavu, upataji wa maji ni muhimu sana katika afya, hutumika kupika, kunywa, kuoga na usafi wa nyumbani, kubeba mizigo mizito kama hii mara kwa mara yaweza athiri afya ya mgongo.

Mfanyikazi wa afya amevaa barakoa. Anazungumza na mgonjwa huku akishikilia mfano wa meno. Inaonyesha huduma ya afya ya kinywa na elimu ya meno ni muhimu katika huduma za afya.

Kundi la watu wengi wao wanawake wamejipanga nyuma ya meza yenye bidhaa za usafi na afya wakishikilia mabango. Hii inaashiria kampeni ya uhamasishaji wa afya au ugawaji wa vifaa vya usafi kwa jamii.

Kikundi cha watu, baadhi wakiwa wamevaa makoti meupe wamesimama nje wakifundisha kuhusu usafi. Kuna vifaa vya kunawia mikono na maji, hii inaonyesha juhudi za kuboresha afya na jamii na usafi wa mazingira.

Chupa nyingi sana za chanjo na sindano. Ziko juu ya meza. Kuna barakoa pia. Hii ni kuhusu afya, chanjo na kinga ya magonjwa.

Madaktari na wauguzi wamevalia nguo za upasuaji wakifanya oparesheni hospitalini. Wanazingatia kazi yao kwa umakini. Hii inaonyesha umuhimu ya matibabu ya kisasa na huduma za wataalamu wa afya.

Dawa mingi iliyopakiwa ndani ya chupa hizi hutumika kutibu magojwa au hata kuzizuia. Watu wanazitumia kuwa na afya bora ama kupata nafuu.

Madaktari watatu wakiwa wamevaa mavazi maalum. Wanafanya oparesheni kwa makini. Inaashiria huduma muhimu za matibabu zinazotolewa hospitalini.

Kundi la watu, wengi wakiwa wanawake waliovaa fulana za blue , wanashiriki katika tukio la kijamii. Hali hii inaweza kuashiria kampeni za afya au huduma za kijamii.

Watoto wawili, mmoja anaonekana kuwa mkubwa kuliko mwingine, wanaosha mikono yao kwenye kituo cha kunawa mikono chenye rangi nyekundu. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa afya hasaa kwa watoto.

Chupa ya easy iron kutoka country life ina miligramu ishirini na tano za chuma kisicho na gluteni .Ni muhimu kila mtu kupata dawa ilimradi kurahisisha afya yake na kuhakikisha ameishi maisha mzuri.

Boxi kidogo cha chungwa kimeandikwa CBD pain cream . Inaezekana kuwa ni cream ya kupunguza maumivu. Hii ni kuhusu afya na pia kutibu maumivu.

Kundi la watu wamekusanyika nje baadhi wakiwa wamevaa glovu za kimatibabu na vilemba. Wanaonekana wakifanya kampeni ya afya au huduma za jamii ikionyesha umuhimu wa afya ya umma.

Mkono uliofunikwa na glovu unashikilia mkono wa mgonjwa mwenye matatizo ya ngozi. Hii inaonyesha utunzaji na huduma katika huduma ya afya hasaa kwa magonjwa ya ngozi.

Mama huyu ambaye amevaa shati ya buluu, anaonekana kutaka kumdunga sindano mtoto hospitalini. Huduma ya afya ni muhimu kwanza katika watoto, labda kwa chanjo au matibabu.

Wataalamu wawili wa afya ya meno wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalumu , wamevaa barakoa na glovu , hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya ya kinywa na meno.

Mtoto mdogo anafanya mazoezi ya kutembea, akisaidiwa na mtu mzima, akitumia vifaa maalum. Hii inaashiria huduma za matibabu, pengine, tiba ya viungo, ili kuboresha afya ya watoto.

Mtu anazima moto mdogo nje kwa kutumia kizima moto nyekundu. Mafunzo haya ni muhimu kwa afya na usalama wa watu, kwani yanasaidia kuzuia majeraha yanayoweza kusababishwa na moto.

Mhudumu wa afya anampa matibabu mtoto mdogo huku mama yake akiwa amemshikilia. Watu wengine wako nyuma kwenye kituo cha afya. Hii inaonyesha huduma muhimu za afya zinazotolewa kwa akina mama na watoto.

Watu wawili, wamevaa nguo nyeupe za kinga. Wanatumia dawa ya kunyunyizia. Wako ndani ya jengo refu, wanafanya usafi mkubwa. Hili inaonyesha kazi ngumu ya afya ya umma. Wanalinda watu kutokana na magonjwa ,wanaweka mazingira salama kwa afya ya kila mtu.

Wataalam wawili wa afya wanamhudumia mgonjwa wa kiume wakimpima afya yake. Hii inaashiria utoaji wa huduma za matibabu na uchunguzi hospitalini, muhimu kwa afya ya jamii.

Boti zimejaaa watu zikipita kwenye maji. Hali hii inaweza kuleta matatizo ya afya kwa wakaazi. Usafiri huu unaonesha jinsi watu wanvyoendelea kuishi katika mzaingira makongwe.

Muuguzi ambaye amesimama amevaa koti jeupe. Yuko na mtoto ambaye ameketi chini ambaye ako na shati nyekundu. Wanaonekana kuwa katika chumba cha huduma la afya. Hali yaweza kuwa ni matibabu ama ushauri.

Chupa ya sampuli ya mkojo imewekwa karibu na blue berries tatu na vidonge vitatu. Mpangilio huu unaweza kuwakillisha uhusiano kati ya lishe, dawa na afya ya binadamu. Sampuli ya mkojo inatumika kwa uchunguzi wa kimatibabu. Blue berries huwakilisha chakula chenye afya. Vidonge huwakilisha matibabu au virutubisho vya afya.

Watu wengi wamesimama wakiangalia. Daraja limebomoka na kuna shimo kubwa. Maji mengi machafu chini. Hii inaweza kuleta magonjwa. Watu hawawezi kupita. Afya ya jamii iko hatarini.

Mtaalamu wa afya anampa mwanamume mmoja sindano labda chanjo. Yaonyesha umuhimu wa huduma za afya zinazosaidia watu kuwa salama na kujikinga na magonjwa.

Mtu amevalia shati jekundu akitumia ndoo na brashi kusafisha sakafu karibu na ukuta wenye ujumbe wa afya. Michoro hiyo inasisitiza umuhimu wa usafi wa mikono na maju salama. Hii inaonyesha juhudi ya kudumisha usafi na afya ya umma katika jamii.

Watu wawili wanapita kwenye maji mengi yaliyofurika karibu na nyumba zao za mabati. Hii inaashiria maafa ya mafuriko ambayo huleta hatari kubwa kwa afya ya jamii kama vile magonjwa ya maji na mazingira machafu.

Watu watatu, wawili wameshika watoto wachanga. Watoto hao wanaonekana kuwa wamelala. Wako hospitalini, labda wanajifunza kutunza watoto.

Mwanasayansi amevaa barakoa na koti la maabara, akifanya kazi ndani ya chumba cha kujikinga na vijidudu. Hii inaonyesha kazi muhimu ya utafiti na uchunguzi wa afya.

Mtaalamu wa afya ya meno ameketi akizungumza na mgonjwa kwenye kiti cha daktari wa meno. Wote wawili wanatabasamu ikionyesha umuhimu wa mashauriano na huduma za afya za meno.

Nyumba imejengwa kwa udongo na paa la nyasi. Iko mahali pakavu, kuna miti michache pia. Aina hii ya nyumba inaweza kuwa changamoto kwa usafi na mazingira bora. Usafi duni inaweza kuwa sababisho ya magonjwa.

Jengo linawaka moto, moshi mwingi ukitoka na paa likianguka. Hali hii ya moto huleta hatari kubwa kwa afya ya watu kutokana na majeraha, moshi hatari na uharibifu wa makaazi.

Mfayakazi wa afya amevaa kofia na barakoa, akimhudumia mtoto mchanga kitandani hospitalini. Wafanyakazi wengine pia wako nyuma. Hii inaonyesha huduma muhimu za afya za watoto.

Chupa ni nyingi sana. Zimeandikwa majina tofauti kama Leoki. inaonekana ni dawa asilia au virutubisho. Hii ni kuhusu afya na matibabu mbadala.

Madaktari wawili wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga anamhudumia mgonjwa. Mmoja anamchunguza wengine wamesimama karibu wakiwa ndani ya kliniki yenye vifaa maalum. Hii huashiria mazingira salama ya matibabu.

Mfanyikazi wa afya aliyevaa barakoa akishika chupa ndogo ya dawa au chanjo na sirinji ndogo. Yuko katika mazingira ya kliniki au kituo cha afya, akijiandaa kwa ajili ya utoajiwa huduma.

Chupa la dawa za miti shamba liko tayari ,hivi ni bidhaa muhimu katika afya, zikitumika kwa matibabu ya asili na ustawi wa mwili .

Chupa ndogo ya dawa ,inaonekana kua na chanjo au dawa inayotumika kwa ajili ya afya , chupa hii inaonyesha maendeleo katika sekta ya afya na umuhimu wa afya na kinga ya magonjwa .

Boksi ya chanjo ya magonjwa kama surua na rubela aina ya Tresivac PFS. Hii ni muhimu sana kuzuia magonjwa na kulinda afya ya watu.